Humu mna watu wanne. Wanawake pamoja na wanaume. Wawili wananawa mikono yao, wanajaribu kutuonyesha ya kwamba sisi kama wananchi tunafaa kuzingatia usafi kwa kunawa mikono yetu.

Huyu ni mama ambaye ashajifungua mtoto wake sasa anamnyonyesha huku akimwangalia kwa macho ya furaha kuashiria kwamba ana furaha mwingi kwa kuzalisha mtoto.

Huyu ni mgonjwa ambaye amekuja kumwona daktari kupitia tatizo lake ambalo ni kuumwa kwa meno. Daktari huyu anakagua meno hilo na kuangalia tatizo liko wapi ili amsaidie.

Huyu ni daktari pamoja na mgonjwa. Mgonjwa ameenda kutafuta ushauri kutoka kwa daktari. Kutokana na magonjwa anayoyapitia au anayoyaugua. Daktari pia anamshauri akitafuta suluhisho la kumpa.

Hawa wazungu wamekuja kufungua mfereji huu ambao utasaidia wanaoishi humo kupata maji masafi ya kukunywa pamoja na kuendeleza shughuli zao za maisha ya kila siku.

Mkulima huyu ananyunyizia mimea yake dawa ili yasije yakaathirika na ugonjwa unaoenea ambao unaathiri mimea kwenye mashamba ya wakulima tofauti tofauti.

Hii ni dawa ya kupunguza maumivu ya mwili. Maumivu yanaweza kuwa kuumwa na kichwa au pengine kuumwa na jino au sehemu yoyote ya mwili.

Huyu mgonjwa amekuja hospitalini ndipo apate matibabu. Daktari huyu anamdunga sindano kwenye mkono wake wa kushoto.

Humu naona mkono uliovalishwa glovu. Mkono huu umebeba sindano pamoja na dawa ya kuchanja. Dawa hii huwa watoto wanachanjwa wakiwa wachanga ili iwakinge na magonjwa ya badae.

Huyu ni daktari wa meno. Daktari huyo anaangoa meno au jino la mgonjwa huyo. Huenda jino hili lilikuwa lina muuma, sasa ikabidi ang'olewe ndipo akuwe na nafuu.

Watoto hawa wananawa mikono yao kwenye mfereji wa maji ambayo unatiririka maji. Wamevaa barakoa kwenye uso wao. Ndiposa wasiathirike na ugonjwa unaoenea wakati huo.

Humu ni hospitalini. Wananchi hawa wamekuja humu, ili waweze wakapata chanjo kutokana na ugonjwa wa korona. Wamekaa kwenye kiti wakizingatia utengano ili mmoja asiambukize mwenzake.

Huyu ni daktari wa meno. Daktari huyu anakagua mdomo wa mgonjwa huyu aliyeegea chini, na kuangalia ni jino lipi linalounga, kisha kuling'oa ama kumpa dawa ya kutumia apate riziki.

Hii ni sindano. Kando yake kuna chupa ya dawa ilioko kwa mfano wa maji na kando kuna bendeji. Dawa hii ni ya kukinga watoto wachanga wasishikwe na magonjwa kama surua.

Humu ni hospitalini . Muuguzi huyu anamwangalia mgonjwa aliyeletwa aliye katika hali mahututi . Mgonjwa huyu hali yake inaweza kuwa mbaya zaidi au anaweza kuwa amekufa kisha ameletwa humu .

Haya ni madawa vya vitamini. Madawa haya ikiwemo kuna yakumeza na vya kukunywa. Mgonjwa akiugua ugonjwa fulani, na ugonjwa huo umempotezea ladha anatumia dawa hizi ili ladha ikarudi.

Hiki ni chumba cha kulaza wagonjwa walio katika hali mahututi. Wagonjwa hawa huwa wanaongezwa maji wengine wao wakiongezwa damu humu ndani. Wakilala humo na kurejea nyumbani watakapopona.

Hii ni sindano pamoja na dawa ya kudungwa kwa mtoto pamoja na pamba ambayo mtoto akishadungwa nayo anapanguzwa. Dawa hii ni dawa ya surua. Ni dawa ya kuchanja watoto dhidi ya magonjwa.

Huu ni mkasa wa moto uliotokea kwenye msitu. Wazima moto wametokea ili waweze wakazima moto huu ili usije ukaharibu msitu mzima. Moto huu unaendelea kubobea.

Huyu ni chura ambaye anaosha choo, chura huyu anasafisha choo ili wanaotumia choo wasije wakaambukizwa na magonjwa kama ya kipindupindu.

Huyu ni daktari wa meno. Daktari huyu anaangalia mdomo wa mgonjwa huyu ili apate kujua ni jino gani linalouma au meno gani yanayouma.

Huyu ni daktari wa masikio. Daktari huyu anakagua sikio la mgonjwa huyu. Anajaribu kuangalia kuwa shida inaweza kuwa ipi na akishakagua anamwandikia dawa za kutumia.

Huyu mama ako na mtoto wake nyumbani kwake. Amebeba huyu mkononi mwake. Mtoto huyu analala, pengine ashanyonyeshwa ndiposa usingizi ukamchukua.

Hiki ni choo cha umma. Choo hiki huwa kinajengwa na serikali huwa kinagawanywa upande wa wanaume na upande mwingine ni wa wanawake.

Huu ni mkasa wa moto. Moto huu ni kuwa umetoka ghafla au mtu binafsi akachoma. Moto huu unabobea na majengo haya yamechomeka na kuleta hasara.

Hili ni jumba la kujisaidia. Jumba hili limegawanywa kwa vyumba vitatu tofauti. Vyumba hivi ni vyoo ikiwemo bafu. Aliyesimama hapo ni kiwete ametoka kujisaidia.

Hivi ni vidonge vinavyoongeza rotuba ya chuma kwenye mwili ya mtu anapozitumia kufuatana na maagizo wa daktari wake.

Hii ni njia inayopita kwenye bahari. Njia hii inasaidia watu kusafiri kwa wakati mfupi kuliko kusafiri kwa kuzunguka bahari.

Hili ni furiko la maji, furiko hili limekuwa cha kiwango cha juu sana, hadi likaangusha gari au lori, ambalo lililkuwa linasafiri kuenda kwingineko.

Hii ni dawa ya kukunywa. Dawa hii mgonjwa akiugua ugonjwa fulani na ugonjwa huu unaweza kuharibu mdomo wake. Anakunywa dawa hii, na dawa hii inamrudishia ile ladha ya kula.

Huyu ni daktari wa meno. Mgonjwa huyu amekuja akiugua jino au meno. Mgonjwa huyu anakaguliwa mdomo na daktari huyu akiangalia jino hilo linalouma na kisha kuamua kama ataling'oa ama atampa dawa za kupunguza maumivu.

Hizi ni dawa za kumeza, dawa hizi, mgonjwa anapewa akishamwona daktari. Dawa hizi za kumeza, mtu anapewa akipatikana na ugonjwa unaohusiana na viungo vya kukojoa.

Daktari anaangalia mgonjwa kwenye macho. Huenda anaangalia kama uwepo wa ugonjwa huo unaweza onekana kwa macho. Ameushika mkono wake wa kushoto akiangalia ni mishipa ipi atakayo choma sindano ili apate matibabu.

Hili ni lori la kubeba mafuta ya magari au ya pikipiki. Lori hili huwa sana sana ina uwezekano wa kiurahisi wa kulipuka moto ukiwa karibu nao.

Hii siku, ni siku haswa iliyotengwa kwa walio na upungufu wa kusikia hasa viziwi. Madaktari waliobobea katika matibabu ya masikio wanatoka na kusaidia walio na upungufu kama huu ndipo wapate riziki.

Mzazi huyu amemleta mwanawe hospitalini ili aweze akapewa chanjo dhidi ya magonjwa tofauti tofauti. Huenda ukawa huu ni ugonjwa wa kupooza, sasa mzazi anajaribu kumkinga mwanawe dhidi ya ugonjwa huu.

Mzazi amekwisha jifungua kwenye chumba maalum cha kujifungua mle hospitalini. Baada ya kujifungua anapewa fursa ya kumwona mwanawe na kujua ni mtoto wa kike au kiume na hata kumpa jina atakalotumia katika maisha yake ya usoni.

Daktari wa meno anakagua na kuangalia meno ya mteja wake ,akitumia mashini au chombo kinachofaa kwa hilo kazi muuguzi huyu amepanua mdomo kuashiria anang'olewa jino na daktari huyo wa meno.

Daktari au muuguzi ana vuruta dawa kutoka kwenye chupa iliyoko. Dawa hii baada ya kuvurutwa na kuingia kwenye sindano, mgonjwa haswa wanakuwa watoto wanachomwa sindano hii na kuwasaidia kujikinga na magonjwa tofauti tofauti.

Mtoto huyu ameletwa kwenye zahanati na mzazi wake. Muuguzi anakagua mtoto na pengine kumpea chanjo dhidi ya magonjwa ya watoto au pengine kukagua kama ana ugua ugonjwa wowote.

Huyu ni daktari ama muuguzi. Aliyeketi chini anayechomwa sindano ni mgonjwa aliyevaa barakoa. Mgonjwa huyu ashapimwa akaptwa anaugua ugonjwa upi. Sasa anachomwa sindano ili apate matibabu.

Vidonge vya kutiliwa mwilini kupitia sindano. Vimewekwa kwenye friji ,ndiposa vidonge hivyo visije vikaharibika. Kisa na maana vikiwekwa mlimo na joto , joto linaweza ikafanya viharibike.

Daktari anamwangalia muuguzi macho. Mashine hii haswa muuguzi anaweka jicho au macho yake na daktari anasimama upande mwingine na kuangalia kasoro iliyoko kwenye macho yake na kumpa matibabu yanayofaa.

Chumbani mnamofanywa utafiti wa kisayansi haswa na madaktari wakati ambao washachukua damu au vile vinavyotakikana kusoma na kujua ni ugonjwa upi mgonjwa anaugua. Akishaangalia ndipo wanapeana matibabu yanayofaa kwa mgonjwa.

Huduma za matibabu ya meno ya wananchi yanatekelezwa na daktari aliyebobea katika matibabu ya meno. Shughuli hizi za matibabu ya meno ni ya bure. Mtu hafai kulipa chochote. Wanaelekezwa ni kipi wafanye baada ya kung'oa meno.

Joto inapimwa mwilini mwa huyu mzee. Kifaa hicho cha kupima joto, linamulikwa usoni mwa mzee huyu, na inapeana kiwango cha joto mwilini mwake. Baadaye anaambiwa ni kipi afanye.

Daktari ambaye amebobea katika matibabu ya watoto wachanga ambao ndipo wanakua, anaangalia mtoto huyu ambaye amelazwa chini kitandani. Mtoto huyu daktari anamwangalia akitatua shida lipo wapi.

Dawa yamesambaratika chini na kando kuna mshipi mrefu mkonde ambamo huwa unatiliwa ndani ya hivi vidonge ili hivi vidonge visije vikaharibika wakati ambamo bado hazijauzwa kwa wateja.

Moto msituni umetokea na miti iliyomo msituni inasambaratika na kuchomeka na kuanguka chini. Kisa na maana msitu huo unaenda ukageuka nyikani mlimo kauka, kisha namaana miti yanayovuta mvua yamechomeka.

Daktari wa miti shamba wanapeana matibabu tofauti tofauti, sanasana wanapeana matibabu ambayo hayapeanwi mle hospitalini na madaktari waliohitimu. Wanaongeza nguvu za kiume kwa mwanamume, biashara ikiwa inalegea wana uwezo wa kuinua.

Mkulima ananyunyiza mimea dawa, mkulima ananunua dawa wakati mimea inaadhirika au wadudu wanayala hiyo mimea. Yeye pia anavaa mavazi mazito ndipo asiadhirike na dawa hiyo anaponyunyuzia mimea.

Ukame ambamo wananchi wamekuja kuchota maji. Wananchi hawa wamepanga vibuyu, wakingoja wakati wao wa kuchota ufike, wachote waende na watumie nyumbani. Hii ni ishara kwamba kuna ukame na uhaba wa maji na wananchi wanateseka.

Mfereji yanamwaga maji ambayo msichana ameweka kibuyu, ndipo maji haya yaingie kwenye kibuyu hii. Maji haya ni masafi na yametibiwa na yanaeza kunyweka na yeyote anayeyachota.

Meno ya mgonjwa, yana angaliwa na daktari. Ndipo ajue tatizo ni lipi. Ni meno ya kung'olewa ama meno ya kujazwa. Daktari huyu baada ya kuangalia meno haya, anaambia mgonjwa na wanaamua cha kufanya.

Kandarasi hiki cha maji kimejitokeza na kutwambia sera zao ambazo wanatumia kuhudumia wananchi ya kuangalia kuwa maji ni safi kila wakati na maji yanapatikana kwa urahisi na mwananchi anaipata kwa bei nafuu ambayo anaweza akayamudu.